Kundi la watu limekusanyika kuzunguka meza yenye vitabu, karatasi na vifaa vya kuandikia. Mmoja wao anayevutia kwa umri wa makini amechukua kalamu na kuandika kwa utulivu akiongoza mjadala au kuchora mawazo muhimu. Wengi wao wakiwa wamesimama kwa umakini pembeni wakivaa mavazi ya rangi mbalimbali, wakionekana kushiriki au kusikiliza kwa makini.

Washiriki wa semina au mafunzo ya kitaalamu wakiwa wameketi kwenye chumba maalumu cha mkutano au darasa, meza mbili zenye vitambaa vya kijani na nyekundu zimepangwa mbele yao na juu ya meza kuna chupa za maji kwa ajili ya washiriki, mtu mmoja amesimama mbele ya chumba akitoa maelekezo juu ya mada fulani.

Kundi kubwa la watu waliyokusanyika ndani ya chumba chenye mwangaza wa asili unaopenya kupitia dirisha dogo upande wa kulia, wamekaa kimya wakiwa wameelekeza macho yao mbele wakimsikiliza au kushiriki katika mjadala muhimu. Mtu mmoja amesimama karibu na ukuta akiwa amevaa ngua za rangi angavu na kitambaa cheupe kichwani akionekana kuwa ndiye mzungumzaji au kiongozi wa kikao.

Eneo la michezo la watoto lililopo nje ya jengo la shule au kituo cha huduma za watoto, eneo hilo lina nyasi za kijani zinazofaa kwa michezo na ina vifaa mbalimbali vya michezo ikiwa na miundo ya mbao ya rangi kama ya bluu, nyekundu na manjano, pia kuna vifaa vidogo vya plastiki vya rangi kadhaa.

Eneo la darasa lenye mazingira ya kujifunzia ambapo wanafunzi wameketi kwenye madawati yao wakiwa wamevaa sare za shule zenye rangi ya zambarau na njano. Rangi zinazovutia na kuonesha utambulisho wa taasisi ya elimu, mwalimu amesimama mbele ya ubao mweusi akitoa maelekezo kwa wanafunzi.

Mazingira ya nje ya darasa au shule yakipambwa na miti mirefu au vichaka vilivyojipanga kwa utulivu kuashiria mandhari safi na iliyotunzwa vizuri. Katika sehemu ya mbele kuna barabara ya lami yenye upana wa wastani ikipita katikati ya eneo hilo, kwa mwendo wa mistari ishara ya miundombinu imara.

Jengo la elimu lililopambwa kwa michoro na mandhari safi. Jengo ni refu lenye kuta za manjano zenye maandishi mengi na michoro za kuvutia. Milango na madirisha ya rangi ya bluu hongeza muonekano wa utulivu na usafi, ikiashiria mahali palipoandaliwa rasmi kwaajili ya watoto au vijana kujifunzia.

Mazingira ya shule yenye uwanja wa michezo, jengo kubwa linapaa la rangi nyekundu na bluu likiwa na vyumba vingi vinavyoashiria kuwa ni taasisi ya elimu kama shule au kituo cha watoto, katika sehemu ya mbele ya jengo hilo kuna uwanja wa michezo wenye vifaa vya watoto kama bembea kitalu cha kupandia na ghala la zamani lililoachwa, mazingira ni ya kijana kibichi uwepo wa mimea.

Jengo lenye ukuta wa rangi nyeupe, uliopambwa na nguzo za chuma za rangi nyeusi. Dirisha kadhaa zipo kando ya ukuta, na njia ya sauti inajipenda upande wake, ikiashiria eneo la kupita au lango la kuingia katika eneo hili.

Mazingira ya chumba cha kujifunzia au ofisi ambapo watu wawili mmoja amesimama na mwingine ameketi wanashughulika na maandishi, dawati lililojaa vitabu vilivyofunguliwa kuna makaratasi yametawanyika hali ya umakini au majailiano ya kitaaluma utafiti au maandalizi ya mitihani.

Chumba cha maabara chenye meza za kazi za rangi nyeupe na bluu, zilizowekwa kwa safu wima na kila meza ikiwa na bomba la maji la mfano wa kisasa iliyowekwa juu. Chumba kina ukuta wa rangi kahawia na sakafu ya rangi ya kijivu, ikionyesha mazingira ya kitaalamu yanayotumika kwa majaribio au masomo.

Tukio rasmi au la kikazo, ambapo watu watatu wamesimama nnje ya jengo linalojihusisha na kugawa nyaraka au zawadi. Mtu mmoja amevaa suti na tai nyeusi ikiashiria hadhi au nafasi ya juu na akishika karats mkononi kwa makini, akiwakabidhi wenzake taarifa muhimu au mswada rasmi.

Jengo la ghorofa mbili lililojengwa kwa muundo wa kisasa likiwa na paa la bati. Sehemu ya mbele iliyopangiliwa kwa usafi na nadhifu. Sakafu ya chini ina milango mitatu ya mbao na madirisha mawili yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani, huku sakafu ya juu ikiwa na madirisha na milango zaidi. Ikionyesha matumizi ya nafasi ya uwekezaji wa makazi au ofisi.

Mazingira ya chumba kikubwa cha kusomea au kufanyia mitihani, ambacho kimetayariswa kwa utaratibu maalumu kwa kuimiza utulivu na umakini, kila mtu ameketi kwenye dawati lake lililo tengwa kwa uangalifu na vizuizi vya mbao vilivyo wekwa katikati, vikifanya kila dawati kuwa sehemu binafsi.

Kundi la watu sita wameketi karibu kwenye eneo la uwazi mpana, kila mmoja akiwa amejikita kwenye kazi ya pamoja kwa kutumia kikao mbalimbali, wawili kati yao wanatumia" kompyuta mpakato", huku mwingine akiwa ameshika kalamu na kuandika kwenye karatasi na mwingine anaonekana kuangalia kifaa cha elektroniki, mazingira yao yamejaa utulivu na umakini wa hali ya juu.

Mandhari ya kujifunzia yenye utulivu na umakini, ikiwakilisha taswira ya elimu ya kisasa inayotegemea teknolojia na ushirikiano wa moja kwa moja, baina ya mwanafunzi na mwalimu. Mwalimu amesimama kwa mkao wa kujiamini, akieleza mada, huku akiangalia ubao unaoonyesha picha ya gari.

Eneo la darasani ambapo mwalimu amesimama mbele ya wanafunzi walioketi kwenye viti vya kijani wakimsikiliza kwa makini, mwalimu amevalia shati la waridi na suruali ya bluu akionekana kuwa katika harakati za kufundisha au kuelezea jambo muhimu, kompyuta ndogo juu ya meza iliyo mbele yake ni kiashiria cha matumizi ya teknolojia katika mchakato wa kufundisha.

Wanafunzi wamekaeti kwenye darasa lenye mwanga wa kutosha wakishughulikia kwa makini katika kazi zao za kuandika au kusikiliza maelezo ya mwalimu, madirisha makubwa yanaonekana huingiza mwanga wa asili unaoimarisha mazingira ya ufundishaji. Mpangilio wa madawati na utulivu wa wanafunzi unatoa taswira ya mazingira yenye nidhamu na unaochochea bidii yenye maarifa.

Darasa lenye wanafunzi kadhaa walioketi kwenye meza ndefu wakifatilia somo. Mwalimu mwanaume aliyevaa suti amesimama mbele ya ubao mweupe akifundisha. Kuna michoro na michapisho ukutani nyuma ya wanafunzi.

Darasa la kisasa la kujifunzia ambapo wanafunzi wameketi kwa utulivu kwenye madawati yao wakiwa makini na kazi wanayotengeneza. mavazi yao ya bluu yanalingana kuendana na sare ya taasisi ya elimu na yanachangia mpangilio wa nidhamu ya kielimu inadhirisha katika taswira hio.

Watu watatu waliovaa mavazi ya rangi tofauti ya bluu na kijani kibichi wakiwa wamesimama karibu na kompyuta iliyo na skrini ya zamani kwenye chumba cha ndani chenye meza na kabati la juu. Wakiwa wamejikita katika kazi yao ya kutumia kompyuta, mmoja wao anaonekana akichapa au kuendesha kompyuta huku wengine wakiangalia; na chumba kina mwanga wa asili unaoingia kupitia dirisha la nyuma.

Ushirikiano wa kilimo katika maabara ya kisayansi, ambapo kundi la vijana kadhaa wanafanya kazi au kujifunza kwa pamoja. Wamevaa mavazi ya kimaabara kwa ajili ya usalama na usafi na mtu mmoja anaonekana akifanya jaribio au kuonesha mbinu fulani huku wenzake wakufuatilia kwa makini. Mezani kukiwa kuna vifaa mbalimbali vya mahabara kama mizani, unaoashiria shughuli ya uchambuzi wa vipimo.

Wanafunzi kadhaa wakiwa wamevaa miwani za usalama na barakoa. Wanaonekana wakishiriki katika shughuli ya vitendo ambapo, mwanafunzi mmoja anatumia tocha ya kuunganisha vitu Kwa usalama na ustadi huku wengine wakiangalia Kwa makini.

Mazingira ya karakana ya kisasa ambapo kazi ya kutengeneza gari inaendelea kwa ustadi na umakini, gari moja limefunguliwa milango na sehemu zake za ndani ziko wazi. Likiwa chini ya mikono ya fundi waliovaa mavazi ya kazi na kupambwa na hali ya utendaji.

Kundi la watu waliovaa mavazi rasmi ya kazi wakifanya shughuli mbalimbali ndani ya chumba kinachofanana na maabara au karakana ya kiufundi. Meza zilizopo zimejaa vifaa vya kielektroniki, kompyuta na vifaa vya kuandikia, na chupa za maji; zikionyesha mazingira ya kazi ya ubunifu au mafunzo ya vitendo.

Tukio la kujifunza au kufanya majaribio ya kielektroniki katika mazingira ya vitendo. Watu kadhaa wamesimama karibu na meza wakionekana kujikita kwenye kazi moja kwa pamoja. Wameinama kwa makini juu ya vifaa wakionesha mshikamano na nia ya kuchunguza au kujifunza.

Kikundi cha watu waliovaa sare za kazi rangi ya bluu wakiwa wamekusanyika kuzunguka meza ya mafunzo ya kiufundi. Kwenye meza hiyo kuna kifaa cha kielektroniki chenye vitufe na taa za kuonyesha, ambacho kinatumiwa sehemu ya mafunzo ya vitendo kila mshiriki anaonekana kushiriki kwa makini akichunguza na kuchangia taarifa.